Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima, waliovalia barakoa zenye rangi mbalimbali, wameketi kwa utulivu wakisikiliza mafunzo wanayofundishwa, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi wa wazi kuna vijana wakike na wakiume wamesimama, huku wakiwa wanasikiliza semina ya maarifa mbalimbali wanayo patiwa na kijana wakike mmoja. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti wakiwa wamezunguka meza. Wanapeana maarifa na kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani yaa darasa kubwa wameketi wanaume na wanawake watuwazima huku wengine wakiwa wamesimama wanasikiliza kwa makini, mafunzo wanayopatiwa hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa moja lenye madirisha ya vioo yaliyofunguliwa, kuna wanaume na wanawake watu wazima wamesimama huku wengine wakiwa wameketi kuizunguka meza. Juu ya meza hiyo kuna vitabu, madaftari na kalamu na mmoja wao anaandika katika daftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa mzuri na wa kuvutia wameketi wanaume na wanawake watu wazima, huku wakiwa wanamsikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao akiwafundisha, hii ina ashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mmoja kuna wanawake na wanaume watu wazima wamesimama, huku wakiwa na tabasamu inaashiria wanapiga picha baada ya kumaliza kujisomea hii ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume na wa kike watano wamesimama huku wakiwa wameizunguka meza ambapo juu ya meza hiyo kuna kifaa cha umeme, wanakitazama ili kuelewa namna ya kukitumia, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Katika eneo la wazi ambalo limepandwa mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi, pembeni yake kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku wakiwa wanapewa mafunzo ya namna ya upandaji wa mboga mboga hizo hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja wanawake na wanaume wengi wameketi kwenye viti, huku wengine wakiwa wamesimama wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wao, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa lenye madirisha mengi wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti, huku wakiwa na madaftari yao pamoja na kalamu, na mwalimu ambaye anapita kwa kila mmoja kumwelekeza yupo anaelekeza kwa mwanamke mmoja, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi wa wazi kuna watu wazima pamoja na vijana ambao wamesimama wamezunguka meza moja ambayo inamaonyesho kuna vifaa vya umeme kama taa ambazo zinajaribiwa kuwashwa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi wa wazi kuna wanawake waliyovalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai wamesimama huku wanawake wawili wameketi mmoja akiwa anashona kitambaa kwa kutumia mashine ya umeme ya cherehani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi darasani, huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu na madaftari wanachora picha zilizomo katika vitabu hivyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika chumba kimoja cha darasa wameketi wanaume na wanawake watu wazima kwenye viti, huku wengine wakiwa wameketi chini, wanamtazama mwalimu aliyeko mbele na anamwelekeza mwanamke mmoja namna ya kuandika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mzuri uliosafi, kuna wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi huku wakiwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mwanamke mmoja aliyesimama mbele hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyeshika kompyuta mpakato mkononi mwake, anatoa maarifa kwa wanaume na wanawake ambao wameketi katika viti. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna vitabu vingi ambavyo vimepangiliwa vizuri kwenye mashelfu, na mwanamke mmoja anapita akichagua vitabu vya kujisomea. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za vitabu dukani.

Katika eneo la wazi kuna jengo moja kubwa lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya pinki, huku milango ikiwa imechorwa picha za katuni na picha hizo zinaonekana ukutani pia hii inaashiria utolewaji wa elimu ya awali.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia kuna watoto ambao wapo katika michezo ya watoto wana bembea huku pembeni yake kukiwa na majengo ya madarasa, hii ina ashiria upatikanaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la wazi lenye uwanda mzuri na wa kuvutia, kuna michezo mbalimbali ya watoto iliyopakwa rangi mbalimbali, ikiwepo rangi ya blue, kijani, na njano. Rangi hizi ni kwa ajili ya kuwavutia watoto. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la wazi, lililo na mazingira safi na ya kuvutia, kuna bembe za watoto, ambazo zimenakshiwa kwa rangi tofauti tofauti, kwaajili ya kuwavutia watoto hao, wakati wa michezo yao, hii inaashilia utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo lenye mandhari tulivu, kuna michezo ya watoto ambazo ni bembea. Zimepakwa kwa rangi tofauti tofauti kwa lengo la kuwavutia watoto hao wachezapo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya kipekee.

Katika eneo la wazi lililo zungukwa na miti iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuna michezo ya watoto ikiwa pamoja na bembea ambazo zimepakwa rangi tofautitofauti kwa lengo la kuvutia watoto hao. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya awali.

Wanaume na wanawke watuwazima wameketi darasani wakiwa na kalamu mkononi pamoja na madaftari, wanaandika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana watu wazima wameketi kwenye viti wakiwa wanabadilishana mawazo na kupeana maarifa mbalimbali, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwalimu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha vijana wa kiume; ambao wameketi kwenye viti huku mezani wakiwa na madaftari, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti kuizunguka meza, huku mmoja wao akiwa ameinama anaandika kwenye karatasi kubwa iliyopo mezani hapo. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wasichana wanne wakiwa wanaelekezana namna ya kushona nguo, mmoja akiwa anapima kitambaa cheusi kilichopo chini ya sakafu nyekundu.

Ndani ya chumba kimoja kilicho na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi; wakiwa wanafanya mitihani. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi huku wakiwa wameshika makaratasi pamoja na madaftari. Na mwanaume mmoja anapita kumuelekeza mmoja mmoja maandishi yaliyomo kwenye karatasi hizo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika eneo la wazi lenye mandhari yenye miti ya rangi kijani kibichi, kuna wanaume wawili wamesimama huku mmoja akiwa ameshikilia kitabu cha Biblia. Hii inaashiria anampatia mafunzo mwenzake juu ya biblia na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku wakiwa wanasoma katika vitabu vyao na wengine wametazama mbele na mwalimu mmoja wa kike amesimama mbele hapo akiwa ameshika daftari, hii ina ashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja wameketi wanaume watu wazima wakiwa wanajadiliana maarifa mbalimbali na mwanaume mmoja amesimama kuchangia mawazo yake. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye madawati, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wanachora michoro iliyopo katika kitabu kwenye madaftari yao, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi huku wengine wamesimama, na wengine wamevalia tisheti za kampuni ya "Vodacom", wanatoa maelekezo pamoja na mafunzo kuhusu kampuni hiyo; hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wakike na wakiume wachache wameketi kwenye viti huku wakiwa wanaandika, mbele yao kuna ubao mweupe ulio na maandishi ya rangi ya bluu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Ndani ya darasa pana kuna mwalimu aliyesimama mbele, akiwa anawafundisha vijana waliketi darasani humo, huku wakiwa na utulivu kwa ajili ya kumsikiliza mwalimu wao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume na mwanamke mmoja, ambapo wanaonekana wakijisomea na mbele yao kukiwa na ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya buluu.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti wakisikiliza kwa makini huku wengine wakiwa wanaandika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha kujisomea kuna vijana wawili wameketi huku mmoja akiwa upande wake na mmoja upande mwingine, wanasoma madaftari yaloyojuu ya meza zao, hii inaashiria utoalewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja wameketi wanaume na wanawake watu wazima, huku wakiwa wanapiga makofi, ishara ya kupongeza kile kilichokwisha kusemwa. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wanawake na wanaume watu wazima waliovalia nguo za rangi tofauti tofauti wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati na juu ya meza kukiwa na madaftari, wanasikiliza kwa makini maelekezo wanayopatiwa.

Wanawake watatu wameketi huku wawili wakiwa wanashona vitambaa na mmoja wapo wa wanawake anaelekezwa namna ya kushona. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika darasa la kompyuta kuna wanawake watu wazima wameketi huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake na mwanamke mmoja anaelekezwa na mwenzake namna ya kutumia kompyuta hiyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama, wanapeana maarifa mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wa kike wamekiti huku wakiwa wanafuma vitambaa vyenye rangi tofautitofauti, wanapata mafunzo hayo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima waliovalia sare, huku wengine wakiwa wamevalia kofia. Wameketi, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na mwalimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba mojawapo cha zahanati, wameketi wanawake wawili waliobeba watoto mikononi, huku mbele kukiwa na nesi wa kiume anayewaelekeza namna ya malezi ya watoto. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili watu wazima wameketi ndani ya maktaba, wanasoma maarifa kutoka katika kitabu kimoja ambacho mmojawapo amekishika mkononi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika ukumbi wa sherehe ya mahafali kuna watu wazima ambao wamevalia majoho na wanapatiwa vyeti vya kuhitimu mafunzo yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watu wazima watatu wameketi wakiwa wamevalia nguo zenye rangi tofautitofauti, wanasoma maandiko yaliyopo katika makaratasi mezani hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume wameketi kwenye viti huku wakiwa wanamsikiliza mtu mzima mmoja ambaye anawapatia maarifa fulani, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa moja kuna wanawake watu wazima wameketi kwenye viti wanasikiliza kwa makini huku wengine wakiandika, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Ndani ya ofisi moja wameketi wanawake wawili, huku katikati yao kukiwa na mwanaume mmoja; ambaye ameshika simu mkononi pamoja na kompyuta mpakato iliyopo mezani anaitazama. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa, wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku juu ya meza wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu wanapata maarifa fulani humo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi darasani katika vikundi wakijadiliana, huku mwalimu akipita kwa kila kundi kuwaelekeza maelekezo mbalimbali, hii inaashiria utoalewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika chumba maalumu cha kompyuta kuna wanaume watu wazima wameketi huku kila mmoja mezani akiwa na kompyuta yake na kijana mmoja anawaelekeza namna ya kutumia kompyuta hizo, hii ina ashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa pana kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari, mabegi simu za mkononi na kalamu wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Msichana mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu amesimama darasani, huku akiwa ameshika kompyuta mpakato mikononi mwake ambayo anaibonyeza. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa wanawake wameketi kwa kikundi, huku wakiwa wanapeana maarifa fulani na mbele ya darasa hilo kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe; hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna vijana wa kiume na wa kike wameketi wakiwa wanajisomea huku kijana wa kike mmoja amesimama akiwa ameshika kompyuta mkononi, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume wawili watu wazima wamechuchumaa chini huku wakiwa wanaendelea kuchora mchoro wa mti ambao wameupaka rangi ya kijani kibichi; hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Mwanamke mmoja aliyevalia fulana nyeusi amenyoosha mkono akitaka kuchangia hoja yake. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi wa wazi, vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti huku wakiwa wanafanya mitihani iliyopo juu ya meza zao. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Mbele ya darasa kuna vijana wawili wamesimama, mmoja akiwa na karatasi mkononi anaandika na mwingine anabandika vikaratasi ubaoni hapo hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume sita wamesimama wakifanya mazoezi ya viungo vya mwili, huku mmoja akiwa mbele yao anawaelekeza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika Darasa dogo kuna wanaume na wanawake watuwazima wakiwemo wanafunzi wa kigeni wanasikiliza kwa makini maarifa wanayopatiwa na mwalimu wao, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi katika eneo la wazi huku wawili wakiwa wameshikilia madaftari wanajadiliana maarifa mbalimbali. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa wameketi wanawake na wanaume watu wazima katika kikundi, huku mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, simu za mkononi, makaratasi na madaftari; wanajifunza maarifa flani. Hii ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi ndani, huku wakiwa wamezunguka meza. Juu ya meza hizo kuna madaftari na kompyuta mpakato ambapo wanapata maarifa humo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Mwanamke mmoja mtu mzima ameketi kwenye dawati; akijisoma kitabu kilicho na maandishi pamoja na picha mbalimbali. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanawake watatu wameketi huku wakiwa wamejifunga kilemba na mwanaume mmoja wakiwa wameizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna makaratasi pamoja na madaftari mwanamke mmoja anaandika katika daftari, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha kompyuta cha kujifunza masomo ya tehama, kuna vijana wa kike wawili na kijana wa kiume mmoja, wameketi huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake ambayo anaitizama. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Wanawake wawili wameketi kwenye viti huku katikati yao kukiwa na mwanaume mmoja ambaye anasoma maarifa kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja amesimama na wanawake wawili watu wazima wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wameitizama. Hii inaonekana ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi uliopambwa vizuri wamesimama vijana na watu wazima, huku wakiwa wamevalia majoho na kofia nyeusi wanapiga picha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye chumba cha darasa kizuri ambacho ni safi huku mezani wakiwa wanajisomea vitabu, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wa kiume wawili wameketi, huku katikati yao akiwa ameketi kijana wa kike mmoja ambaye anawafundisha kuhesabu, mkononi mwake ameshika kihesabio. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wa kiume waliovalia sare wapo ndani ya chumba maalumu wakiwa wamesimama, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki ambavyo wanavitengeneza; hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku nyuma ya viti hivyo kukiwa na mabegi ya madaftari wanasoma, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye viti, huku mwanamke mmoja aliyevalia fulana nyeusi akiwa amenyooosha mkono ishara ya kutaka kuuliza au kujibu swali.

Wanawake na wanaume wameketi chini ya mkeka katika mazingira ya nje, huku mwanamke mmoja akiwa mbele yao akiwaelekeza kitu kilichoandikwa katika karatasi nyeupe iliyobandikwa ukutani ikiwa na maandishi ya bluu.

Ndani ya chumba kikubwa kuna mwanaume mmoja, na wanawake wawili watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi huku mezani kuna vitabu ambavyo wanasoma. Hii inaashiria ni upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya kijani, kuna wanaume na wanawake wameketi, huku wakiwa wana madaftari na kalamu wakiandika na kumsikiliza mwalimu anayewafundisha hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake wawili watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na: madaftari, vitabu, kalamu na makaratasi. Wanasoma maandiko yaliyo kwenye kitabu kimojawapo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya shamba kubwa lenye mazao yaliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuna wanawake sita, wamesimama huku wakiwa wana madaftali mikononi mwao, wanaelekezana namna ya kuendelea kutunza mazao hayo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti huku wawili wakiwa wanashona vitambaa katika mashine za cherehani, na mwanamke mmoja anajifunza kutoka kwa wanawake hawa. hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu waima.

Katika shamba kubwa la mahindi yaliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, pembeni wameketi wanaume na wanawake huku wakiwa wamevalia barakoa na karatasi na kalamu mikononi mwao; wanaelekezwa namna ya kuendelea kutunza mahindi hayo. Huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwa utulivu kwenye viti huku wakiwa wametazama mbele na kusikiliza mafunzo yanayotolewa; na juu ya meza zao kuna madaftari, vitabu pamoja na kalamu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake na wanaume watu wazima walemevu wameketi katika baiskeli zao wanaonekana wakipata mafunzo kutoka kwa mwalimu ambaye amesimama mbele, akiwaelekeza kitu kilichoandikwa ubaoni.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa kike na wa kiume, wanaomsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia joho la rangi nyeusi, anaonekana akitoa mafunzo kwao.

Wanaume na wanawake wameketi darasani huku wengine wakiwa wanapiga makofi ishara ya kupongeza hoja zilizo wasilishwa, hii ina ashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi wa wazi kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, huku wengine wakiwa wanajisomea katika kompyuta zao mpakato na wengine wanakula chakula. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi katika chumba maalumu cha kompyuta ambapo wanatumia kompyuta hizo kwa ajili ya kupata maarifa tofautitofauti. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya jengo moja kuna wanawake na wanaume wameketi, wakiwa wamezunguka jamvi lililo tandikwa chini huku mikononi mwao wakiwa na karatasi na kalamu wakiandika. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima

Ndani ya maktaba ya kujisomea wameketi wanawake wawili wakiwa wanasoma maarifa yaliyomo kwenye kitabu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watu wazima waliovalia mavazi ya kimasai, wameketi darasani huku wakiwa wana wakiwa wanajifunza kusoma, wengine wameshika vibao vilivyoandikwa irabu mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo na elimu ya watu wazima.

Mwanaume mtu mzima ameshika biblia pamoja na daftari huku pembeni yake akiwa ameketi kijana mmoja ambaye pia ana kalamu na daftari, mwanaume huyu anamfundisha kijana maandiko mbalimbali yaliyomo kwenye biblia, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti na mikononi mwao wameshika karatasi pamoja na kalamu wakiandika, huku mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao anaonekana akiwaelekeza kuhusu jambo fulani.

Ndani ya darasa moja kuna mwanamke mtu mzima ambaye anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo ya elimu yake hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume watatu watu wazima wameketi katika viti huku wameizunguka meza ambapo juu yake kuna madaftari, makaratasi na mmoja wao anaonekana akiwapa maelekezo na hii inaonyesha ni upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanawake watu wazima wameketi, huku mbele yao kukiwa na mwanaume anayewaonesha picha zilizopo kwenye kitabu. Hii inaashiria ni upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa, wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake mpakato ambayo anajifunzia, hii inaashilia utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika maktaba iliyopangiliwa vizuri vitabu mbalimbali, kuna mwanamke mmoja aliyesuka nywele ndefu na kuvalia fulana yenye rangi nyeusi, anachagua kitabu mojawapo cha kujisomea hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi katika makundi, huku wakijadiliana maarifa mbalimbali hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa dogo kunawanaume watu wazima, wameketi huku wengine wamesimama wamezunguka meza na mmoja wapo wa wanaume hao anaandika katika karatasi kubwa kwa karamu, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasimi naya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi darasani, huku mezani kukiwa na madaftari na nyuma yao kuna mwanaume mtu mzima akiwa aliyesimama. Hii inaonyesha wanapata elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku mwalimu aliyevalia kitambulisho akiwa anapita kumgawia kila mmoja karatasi alizozishika mkononi, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti huku wakiwa wamezunguka meza wanajadiliana maarifa fulani yaliyomo kwenye vitabu humo, na katika ukuta kuna mabango yaliyobandikwa yakiwa na picha mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wa wazima.

Vijana wa kiume wawili wameketi, huku moja akiwa amevalia kofia. Wanaelekezana maarifa yaliyomo katika kitabu kilichopo mezani; hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku vijana wawili waliovaa tisheti za kampuni ya "Vodacom" wakiwapatia mafunzo na maelekezo mbalimbali kuhusu kampuni hiyo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa, kuna watu wazima pamoja na vijana wameketi kwenye viti, huku wakiwa wanaandika mafunzo waliokwisha kupatiwa na mwalimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, huku juu ya meza zao wakiwa na karatasi kubwa ambazo wanachora maandishi ya kichina, hii inaashiria wanajifunza lugha hiyo na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Wanawake watu wazima wameketi darasani kwa utulivu huku wakiwa wametazama mbele wanasikiliza kwa makini maarifa wanayofundishwa na mwalimu wao, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi katika nyumba moja huku wakiwa wanasikiliza maelekezo ambayo wanapatiwa ya mbegu bora za kupanda wakati wa kilimo hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima

Katika chumba kimoja vijana wa kike na wa kiume wamesimama, huku wakimsikiliza kwa makini mwanaume mmoja mtu mzima, ambaye amesimama mbele yao akiwapatia mafunzo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume watatu wameketi na mwanamke mmoja amesimama wamezunguka meza, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato ambayo wanaitazama huku mwanaume mmoja akiwa anasoma kwenye daftari lake, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja chenye mazingira safi, kuna wanaume watu wazima wameketi, wakiwa wanamtazama mwanaume mmoja ambae amesimama kuwasilisha mawazo yake, hiii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume watatu watu wazima wamesimama katika ofisi moja wameizunguka meza, ambapo mmoja wao anaandika katika karatasi moja kubwa kwa kalamu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wanawake watuwazima wameketi kwenye madawati na juu ya meza zao, Wameshika madaftari pamoja na kalamu huku wengine wakiandika na wengine wanajisomea.

Vijana wa kiume na wa kike wamesimama huku mwingine akiwa amekaa, wanamsikiliza mwalimu wao ambaye ni mtu mzima anayewapatia mafunzo, huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake waliovalia mashati yenye rangi ya bluu wameketi kwenye viti, huku wakiwa wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na wanaume wawili mbele; hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika eneo la wazi kuna kundi kubwa la wanaume na wanawake walioketi huku wengine wakiwa wamesimama, kwa umakini wanamsikiliza mwanaume aliyepo mbele yao anayewafundisha maarifa fulani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake wawili wameketi huku katikati yao kukiwa na mwanaume mmoja ambaye anawapa maelekezo kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza huku mkononi mwaki akiwa ameshikilia simu.

Mwanamke mmoja mtu mzima aliyevalia mavazi ya tamaduni za kimasai, amesimama mbele ya darasa huku akiwa anasoma maandishi yaliyopo ubaoni. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Mbele ya darasa lililo na ubao wenye rangi nyeupe, imebandikwa karatasi kubwa ikiwa na maandishi na wanaume wawili wamesimama hapo; mmoja akiwa anaendelea kuandika ubaoni na mwingine anaandika kwenye karatasi lililopo mkononi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima walioketi kwenye viti vyenye rangi nyeupe, huku wengine wakiwa wamebeba watoto wanasikiliza maarifa fulani wanayopewa hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo na watu wazima.

Vijana wakike wawili wameketi kwenye maktaba ya kujisomea, huku juu ya meza kukiwa na vitabu tofautitofauti pamoja na kompyuta mpakato ambamo wanajisomea maarifa mbalimbali humo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu walioketi kwenye madawati huku juu ya meza zao wakiwa na madaftari pamoja na kalamu na wanaonekana wakiandika kwenye madaftari yao.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta kuna wanawake watatu wameketi, huku mmoja akiwa amesimama anamuelekeza wanamke mmoja. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya tehama na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake watatu pamoja na mwanaume mmoja, huku juu ya meza kukiwa na madaftari pamoja na makaratasi; wanajadiliana maarifa mbalimbali na kuyaandika. Hii inaonyesha utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wakike na wakiume wapo katika kibanda ambacho ni maalumu, kwa ajili ya kutengenezea samani za ndani wanajifunza namna ya kutengeneza samani hizo hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika darasa kubwa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari pamoja na vifaa mbalimbali vya kisayansi. Wametazama mbele ambapo kuna mwalimu aliyeshika kifaa mojawapo akiwaelekeza. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu kuna vijana wakiume wanne wamesimama, huku wakiwa wamezunguka meza ambayo ina kompyuta mpakato mbili pamoja na vifaa mbalimbali vya umeme wanatengeneza vifaa hivyo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika jengo kubwa kuna wanaume na wanawake wamesimama huku wakiwa katika vikundi kuzunguka meza, juu ya meza hizo kuna makaratasi, kompyuta mpakato, simu za mkononi, kalamu na vifaa vingine wanapata maarifa fulani hii ni utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku mikononi mwao wakiwa na vitabu, karatasi pamoja na kalamu wanapeana maarifa mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika chumba kimoja watu wanaume na wanawake wameketi katika makundi mawili na katika makundi hayo, juu ya meza kuna makaratasi pamoja na kalamu wanajadiliana kuhusu maarifa mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake watatu watu wazima wameketi huku wawili wakiwa wamevalia tisheti zenye rangi ya pinki na mmoja tisheti lenye rangi ya bluu juu ya meza kuna madaftari na wameshika kalamu mikononi mwao, hii inaashiria wanajifunza maarifa na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume watu wazima wameketi, huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao, na mwanamke mmoja amesimama mbele akiwafundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa, kijana wa kiume anapokea cheti chake cha kuhitimu mafunzo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu, isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti; huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na Kompyuta mpakato, ambapo wanaonekana wakaijadiliana na hii ina ashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume wameketi kwenye viti huku kila mmoja mezani akiwa na karatasi pamoja na kalamu akiandika hii inaashiria wanafanya majaribio au mtihani.

Katika chumba kimoja kikubwa vijana wakike na wakiume wameketi katika vikundi huku wakiwa wanafanya shughuli tofauti tofauti wengine wanatengeneza picha mbalimbali huku wengine wanasoma katika kompyuta mpakato na wengine wanajadiliana, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wakike wanne wamesimama darasani huku wakiwa wameshika vitabu ambavyo vina mchoro wa ramani ya Afrika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Watu wazima pamoja na vijana wameketi kwenye viti huku wakiwa na madaftari, karamu mikononi mwao wanaandika, hii inaashiria wanapata maarifa fulani na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku akiwa na sura za tabasamu, na mwanamke mmoja amenyoosha mkono kwa ajili ya kuchangia mawazo yake, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa moja, lenye madirisha ya wazi, kuna wanawake watatu na mwanaume mmoja wameketi kwenye viti wakiwa wamezunguka meza, juu ya meza hiyo kuna makaratasi, madaftari na kalamu. Mwanamke mmoja anaandika katika daftari, wanapata maarifa fulani na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Ndani ya darasa kuna mwalimu mmoja jisnia ya kiume aliyevalia mavazi meupe na kushika kitabu, anamuelekeza mwanamke mmoja namna ya kuandika ubaoni hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika darasa kubwa kuna wanaume na wanawake wameketi kwa vikundi wakijadiliana mambo mbalimbali. Juu ya meza zao kuna simu za mkononi, madaftari, vitabu na kalamu. Hii inaashiria wanapata elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wa kiume wanne wamesimama mbele ya darasa huku wakiwa wanabadilishana mawazo na ukutani kunakaratasi kubwa iliyobandikwa ikiwa na michoro ya vibonzo mbalimbali hii inaashiria wanapata elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume ambao wameketi kwa makundi kwenye viti, huku kijana mmoja aliyevalia tisheti ya kampuni ya Vodacom akiwa anawapatia maelekezo ya kampuni hiyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wamekaa darasani, huku juu ya meza kukiwa na makaratasi pamoja na madaftari. Na mwalimu mmoja anapita kwa kila mmoja kumpa maelekezo yaliyomo katika kitabu hicho. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake wameketi kwa utulivu huku wengine wakiwa wamebeba watoto, wanasikiliza kwa makini maarifa wanayofundishwa, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika eneo kubwa na la wazi kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi chini ya vivuli vya miti, huku wakiwa na madaftari mikononi mwao, na mwanaume mmoja amesimama katikati yao akiwapatia mafunzo au maarifa fulani; hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa amesimama kijana wa kike mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu na kusuka nywele ndefu ameshika kompyuta mpakato mkononi mwake, hii inashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi maalumu kuna wanawake wanne wamesimama na mwanaume mmoja wakiwa wameshikilia vyeti vya kuhitimu mafunzo yao hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Mwanaume mtu mzima mmoja anawashirikisha maarifa vijana wa kiume ambao wameketi pamoja naye, huku mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa maandishi, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mbele ya darasa kuna ubao wenye rangi nyeusi; ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe na mwanaume mmoja amesimama, akiwa ameshika kamba yenye rangi ya kijani pamoja na mpira wenye rangi nyeusi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi kwa utilivu huku wakiandika katika madaftari yao, hii ina ashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku wakiwa wanasikiliza kwa makini, juu ya meza zao kuna simu za mkononi, madaftari, makaratasi pamoja na kalamu; Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wakike wawili wameketi huku Katikati yao kukiwa na kijana wa kiume wanapata maarifa yaliyopo katika simu ya mkononi na vitabu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika eneo la wazi wameketi vijana wa kike na kiume huku wengine wakiwa na madaftari wanajadiliana na kupeana maarifa mbalimbali, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Katika eneo la nje lenye mandhari tulivu mwanamke mmoja mtu mzima ameketi kwenye dawati huku akiwa anasoma kitabu ambacho kipo juu ya meza na nyuma yake kuna pikipiki aina ya "SANLG", hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa wanawake watu wazima wameketi kwenye viti katika kikundi huku wakiwa wanamsikiliza mwanaume mmoja ambaye ana wapatia maarifa fulani, hii ina ashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja, richu na kuta zenye rangi nyeupe, kuna wanawake walioketi kwenye viti, huku wanaume wawili wakiwa wanawaelekeza wanawake hao matumizi ya kompyuta, hii inaashiria wanapata maarifa fulani humo, na utolewaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika ukumbi mkubwa wameketi wanaume na wanawake katika vikundi vikundi, huku wakiwa wanajadiliana maarifa mbalimbali hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa , wameketi wanaume na wanawake watu wazima kwenye madarasa, huku mwandani wakiwa na madaftari pamoja na kalamu. Wanasikiliza kwa makini. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna kijana mmoja ambaye anapokea cheti chake cha kuhitimu mafunzo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika eneo la wazi lenye madhari nzuri na ya kuvutia wamesimama wanaume wawili huku mmoja akiwa na kitabu cha biblia akimwelekeza mwenzake mafunzo yaliomo humo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa wameketi wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wanajisomea na mwalimu mmoja anapita kwa kila dawati kuwaelekeza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta kuna watu wazima na vijana wameketi, huku wengine wamesimama waanjifunza masomo ya tehama. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika sehemu maalumu ya kujisomea yaani maktaba kuna mwanaume mtu mzima mmoja ameketi, akiwa anasoma maarifa mbalimbali yaliyopo kitabuni. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake waliovalia mavazi ya tamaduni za kimasai wameketi darasani wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wameshikilia madaftari na kalamu mikononi mwao na kijana wa kike mmoja amesimama, hii inaashiria anajibu swali au kuuliza swali.

Mwanamke mtu mzima amebeba mtoto mgongoni huku akiwa mbele ya ubao anasoma maandishi ambayo yameandikwa kwenye karatasi na kubandikwa ubaoni hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya arasa kuna wanawake watu wazima waliovalia mavazi ya tamaduni za kmasai, wameketi kwenye viti huku wawili wakiwa wameshika vibao ambavyo vimeandikwa irabu, hii inaashiria utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja, wanawake watatu wameketii kwenye viti vilivyozunguka meza. Huku wakiwa wamevaa barakoa, wametazama mbele. Juu ya meza yao kuna simu za mkononi, makaratasi pamoja na madaftari. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume, wameketi katika vikundi huku wakiwa wanajifunza maarifa; ambayo yapo katika karatasi wanayoisoma. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika ofisi moja, ukutani kuna ubao wa matangazo uliobandikwa, na wameketi wanawake wawili na mwanaume mmoja, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato ambapo wanajadiliana maarifa yaliyomo humo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na tulivu, kuna vijana wawili wa kike pamoja na kijana wa kiume mmoja wamekaa kuizunguka meza ambayo ina vitabu, makaratasi pamoja na kalamu. Wanajisomea. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana wawili wamevalia tisheti za kampuni ya Vodacom, wanawaelekeza wanawake watu wazima walioketi maarifa kuhusu kampuni hiyo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanawake na wanaume watu wazima wameketi, huku wakiwa na: karatasi, madaftari na vifaa vingi mezani; wakiwa wanamsikiliza mwanamke mmoja anayewasilisha mawazo yake mbele yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti wakiwa wanatazama mbele, ambapo kuna mwanamke mmoja anawaekekeza kusoma maneno yaliyo andikwa ubaoni hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye madawati huku wengine wakiwa wamevalia kofia zenye rangi tofautitofauti na juu za meza zao wana madaftari pamoja na kalamu, wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa kutoka kwa mwalimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyokua rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu amesimama mwanamke mmoja huku akiwa anawasilisha mawazo yake kwa wanaume na wanawake watu wazima ambao wameketi kwenye viti wakimtazama. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi wakiwa wanasoma madaftari yaliyopo mezani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi huku juu ya meza kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato, karatasi na kalamu. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna karatasi iliyobandikwa ukutani ambayo imechorwa vibonzo na vijana wanne wamesimama pembeni yake wakiwa wanajadiliana, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyorasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wa chache; wakiwemo vijana wa kiume na vijana wa kike, wameketi wakiwa wanasikiliza mawazo yanayotolewa na mwanaume mmoja; aliyesimama mbele ya darasa, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha kujisomea kuna wanawake wawili wameketi, huku wakiwa wanajadiliana maarifa mbalimbali yaliyoandikwa kwenye vitabu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume wawili wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kitabu, kompyuta mpakato, kalamu na daftari; wanaelekezana maarifa yaliyomo kwenye daftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu watu wazima wameketi darasani, wakiwa wanafanya mitihani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mmoja vijana pamoja na watu wazima, wamesimama wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi pamoja na kofia, wanapiga picha baada ya kumaliza sherehe yao ya mahafali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi wanawake watu wazima wameketi huku Kila mmoja akiwa amepakata mtoto wake, wanamtazama mwanamke aliyepo mbele hapo ambaye anapima uzito wa watoto wao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa kuna mwalimu aliyevalia joho lenye rangi nyeusi, anawafundisha vijana wa kike na wa kiume walioketi huku wakimsikiliza kwa makini na utulivu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amevalia kitambulisho shingoni mwake, huku akiwa na karatasi mkononi ambazo anazigawa kwa wanaume na wanawake walioketi hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume wanne na wanwake wawili wameketi huku mikononi mwao wakiwa wameshika vitabu kalamu na madaftari, hii inaashiria wanapata mafunzo furani na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rami na ya watu wazima.

Ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri kuna vijana wakike na wakiume wameketi huku wakiwa wanasoma maharifa yaliyopo kitabuni; na mwalimu mmoja anapita katikati hapo akiwa anawapatia maelekezo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume wawili wamesimama mbele wakiwa wanatoa maelekezo ya mbegu bora za kupanda kwenye kilimo huku wakiwa wanasikilizwa na wanawake pamoja na wanaume ambao wameketi kwenye viti, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti huku wameizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato pamoja na madaftari wanaonekana wakijadiliana kuhusu jambo fulani.

Katika eneo la wazi kuna majengo ya madarasa pamoja na wanafunzi wanaofanya shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Juu ya kabati moja kuna vitabu tofautitofauti vya hadithi za kiswahili ambavyo vimechorwa picha mbalimbali za kuvutia watoto hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri lililozungukwa na miti mirefu kuna majengo mengi ya madarasa, huku nje kukiwa na michezo mbalimbali ya watoto; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechekea.

Nyuma ya darasa dogo; kuna shelfu ambalo limewekwa mafaili yenye rangi mbalimbali. Kuna mafaili yenye rangi ya bluu, rangi ya pinki, rangi ya njano na rangi ya kijani. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya ofisi ya walimu kuna mafaili mengi kwa ajili ya kutunzia kumbu kumbu za masomo yamepangiliwa, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa kuna kabati ambalo limepangiliwa faili nyingi zenye rangi tofautitofauti, faili hizo zipo rangi ya bluu, rangi ya kijani, rangi ya njano, rangi nyeusi na rangi ya pinki hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Vitabu vilivyo na michoro mbalimbali ya kuwavutia watoto wasomapo, huku ndani yake kukiwa na hadithi zimepangiliwa vizuri katika kabati. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Mbele ya darasa lenye ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu kuna mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa ameshika kalamu na karatasi mkononi mwake. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Wanafunzi wadogo wadogo wasichana na wavulana wamevalia sare za shule na kuketi darasani, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyepo mbele yao anayewafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa wameketi wanafunzi wadogowadogo ambao wamevalia sare za shule, na mbele kuna mwalimu ambaye anawafundisha maarifa mbalimbali. Hii inaasharia upatikanaji wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia tisheti nyeusi amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wadogo wadogo ambao wamevalia sare za shule, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Wanafunzi wadogowado wameketi kwenye viti wakiwa wamevalia sare za shule, na mwalimu mmoja wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa akiwafundisha; hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na yakupendeza, kuna majengo mazuri ya madarasa kwaajili ya wanafunzi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia limezungukwa na: majengo, miti mirefu pamoja na bustani za maua na wanafunzi wa kiume wadogowadogo wanatembea uwanjani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia limezungukwa na majengo ya darasa pamoja na bustani nzuri za kuvutia vilevile wanatembea wanafunzi wadogo wadogo wakiume, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Juu ya dawati kuna kitabu ambacho kimewekwa na kufuniliwa kurasa zake, katika kurasa moja wapo kuna picha ambayo inaonyesha kijana anatandika kitanda chake kwa usahihi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Juu ya meza kumewekwa karatasi yenye mtihani wa hisabati ambayo imesahihishwa kwa kalamu ya wino mwekundu. Hii inaashiria mwanafunzi amefanya zoezi na huu ni utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa moja lililopangiliwa viti na meza kwa mpangilio mzuri, huku pembeni ya darasa hilo kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi pamoja na ubao wenye rangi nyeupe mbele ya darasa, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na tulivu kuna majengo ya madarasa ambayo yamechorwa michoro mbalimbali na pembeni yake kuna maua yaliyopandwa na kustawi vizuri. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Juu ya meza kuna kitabu ambacho kimefunuliwa huku kikiwa na michoro mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia gauni lenye rangi nyeusi anaandika ubaoni hapo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na yakuvutia kuna miti mizuri mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, huku pembeni kukiwa na jengo lililopakwa rangi nyeupe la madarasa hii ina ashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Kitabu kilicho juu ya meza kimefunuliwa kurasa zake kikionesha picha ya mwanaume mtu mzima aliye shikilia vitabu mkononi, pamoja na picha ya mtoto mdogo aliye shikilia viatu mkononi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa kuna vikaratasi vilivyobandikwa vikiwa vimeandikwa vizuri siku za wiki, yaani: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu limezungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na bustani za maua zinazopendeza, na kuna wanafunzi vijana wadogowadogo waliyovalia sare za shule wanatembea. Hii inaashiria ni upatikanaji wa elimu ya msingi.

Juu ya meza kuna kitabu ambacho kimefunguliwa kurasa, katika kurasa hizo kuna michoro ya picha mbalimbali ambayo inaonyesha namna ya kufanya usafi wa mwili pamoja na vifaa vya kufanyia usafi wa mwili. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, limezungukwa na majengo ya madarasa pamoja na bustani nzuri ambazo zimechipua kwa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi kuna majengo ya madarasa; ambayo yamechorwa picha mbalimbali, huku pembeni yake kukiwa na maua ambayo yamechipua kwa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike amevalia barakoa ya rangi ya bluu huku akisahihisha madaftari yaliyopo mezani hapa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara kubwa iliyopakwa rangi ya maziwa, kuna meza ambazo zimepangiliwa vizuri huku vikiwa na vifaa mbalimbali vya kisayansi na pembeni kuna meza ambazo zina mabomba ya maji, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya ofisi ya walimu iliyo na vitabu vingi; ambavyo vimepangiliwa kwenye shelfu, kuna mwalimu wa jinsia ya kike anayechagua kitabu mojawapo kwa ajili ya kufundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba cha mtihani mbele wamesimama wasimamizi wengi ambao wanafunga mitihani iliyokwisha kufanya wanafunzi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara ya sayansi yenye madirisha makubwa ya kupitishia hewa, kuna meza pamoja na viti ambavyo vimepangwa katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa mwalimu amesimama mbele huku akiwa anafundisha kwa vitendo mfumo wa mwanadamu wa mmeng'enyo wa chakula uliowekwa hapo ubaoni, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba cha mtihani kuna wanafunzi wa kiume waliovalia sare za shule, wameketi huku mbele kukiwa na wasimamizi ambapo juu ya meza kuna mitihani ambayo imefungwa kwenye bahasha; hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya bweni zuri kuna vitanda vilivyotandikwa vikiwa na sehemu ya juu pamoja na sehemu ya chini na katikati yake kuna meza pamoja na viti vya kusomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba cha mtihani wamo wanafunzi pamoja na wasimamizi ambao wamesimama mbele wakifunga mitihani, iliyofanywa na wanafunzi hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maktaba ya kujisomea kuna vitabu tofautitofauti vilivyopangwa kwenye shelfu, na wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare za shule, wanachagua vitabu vya kujisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara kuna vifaa mbali mbali vya kisayansi pamoja na kemikali na mwalimu anaandaa kemikali hizo kwaajili ya kuwapelekea wanafunzi wake wafanyie majaribio hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari

Katika eneo la nje ya mazingira ya shule, kuna lori kubwa limeegeshwa na wasimamizi wanapakua mitihani iliyomo kwenye lori hilo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya jengo la maabara kuna meza zilizo pangiliwa vizuri huku pembeni kukiwa na meza ambazo zina mabomba ya maji. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Kitabu cha sayansi cha somo la biolojia kidato cha nne, kina mchoro wa picha wa mwanaume mmoja ambaye ni daktari anayetoa ushauri kwa mwanamke mmoja. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara nzuri na ya kisasa kuna meza ambazo zimekaa katika mpangilio mzuri huku juu ya meza hizo kukiwa na mabomba ya maji pamoja na vifaa vya kisayansi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya bweni zuri kuna vitanda vilivyotandikwa kwa mashuka yenye rangi ya pinki, vitanda hivi vina sehemu ya juu na ya chini ya kulala. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Wasimamizi wawili wa mitihani ya kuhitimu kidato cha nne wamesimama nje ya majengo ya darasa wakiwa wanafunga mitihani iliyokwishafanywa na wanafunzi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa la kompyuta lililopangiliwa vizuri kuna kompyuta mpakato zimewekwa juu ya meza na mbele ya darasa hilo kuna ubao wenye rangi nyeupe, hii inaashiria utoalewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa kuna mwalimu ambaye amesimama mbele, akiwafundisha wanafunzi mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kwa binaadamu, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara kuna meza safi ambazo zimepangiliwa vizuri zikiwa zimepakwa rangi ya bluu pamoja na rangi nyeupe, huku juu kukiwa na mabomba ya maji; hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa la kompyuta lililopangiliwa vizuri meza zake pamoja na viti huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, hii inaashiria utoalewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya bweni la wasichana kuna vitanda vilivyotandikwa vizuri vikiwa na sehemu ya juu pamoja na sehemu ya chini ya kulala. hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi lenye mandhari; iliyozungukwa miti iliyopukutisha majani, kuna viti vya kusomea wanafunzi chini ya vivuli pamoja na madarasa yaliyopo pembeni; ambayo yamepakwa rangi nyeupe. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wa kike walioketi kwenye viti huku wakiwa wamevalia sare za shule, juu ya meza kuna karatasi za mtihani inaashiria wanafanya mtihani hii ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi lililozungukwa na madarasa ya wanafunzi, kuna wasimamizi wawili wa mitihani ambao wanapakia mitihani kwenye bahasha baada ya kufanywa na wanafunzi; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi yenye mandhari nzuri na yenye utulivu kuna sare za shule ambazo zimeanikwa katika uzio huku mbele yake kukiwa na majengo ya madarasa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya bweni la wanafunzi kuna vitanda vilivyo tandikwa vizuri, vikiwa na sehemu ya juu pamoja na sehemu ya chini ya kulala, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya ofisi ya waalimu kuna walimu wawili; wa kike mmoja, na wa kiume mmoja. Mwalimu wa kike anamwelekeza mwalimu wa kiume maarifa yaliyomo katika kitabu hicho. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Wasimamizi wawili wa mitihani wapo katika eneo la nje ya madarasa wamesimama, huku wakiwa wanafungua mitihani ambayo ipo kwenye bahasha kwa ajili ya kufanya wanafunzi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Kitabu cha mwanafunzi cha somo la sayansi kidato cha tatu kina mchoro wa picha ya mwanasayansi mmoja anayefanya vipimo vya kemikali mbalimbali, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri kuna jengo la madarasa aina ya ghorofa ambalo limeezekwa kwa paa la rangi ya bluu huku pembeni kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya ofisi ya walimu, kuna mwalimu wa jinsia ya kike amevalia barakoa huku akiwa anaendelea na shughuli ya kusahihisha madaftari yaliyoko mezani hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara nzuri na ya kisasa kuna meza zilizopangiliwa vizuri zimepakwa rangi ya bluu na nyeupe, juu yake kuna vifaa vya kisayansi hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Wasimamizi wa mitihani ya kumaliza kidato cha nne wamesimama mbele ya darasa, huku wakiwa wanafunga mitihani iliyokwisha kufanywa na wanafunzi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika darasa moja lenye wanafunzi wachache wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa wanamtazama mwalimu aliyepo mbele yao anaye wapatia mafunzo maalumu, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kubwa lenye mpangilio mzuri; wameketi wanaume na wanawake huku wakiwa wamevalia sare, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele anayewafundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana wa kike wameketi wakiwa wamevalia tisheti sare, wanamtazama mwalimu aliyepo mbele yao anayewafundisha maswala ya urembo na ususi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vya kati na vyuo vikuu.

Ndani ya darasa dogo kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwa utulivu, wakiwa wanatazama mbele kumsikiliza mwalimu aliyepo mbele yao, anae wafundisha hii inaashiria utolewaji wa vyuo vya kati na vyuo vikuu.

Ndani ya darasa pana lenye mpangilio mzuri, kuna wanaume na wanawake walioketi kwenye viti, huku wakiwa na madaftari mikononi mwao. Wanamsikiliza mwalimu anayewapatia maarifa mbalimbali aliyesimama mbele; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wake, huku kukiwa na picha ubaoni hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa kuna ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi tofautitofauti na mwalimu jinsia ya kike amesimama mbele, akiwafundisha wanafunzi wadogowadogo waliovalia sare za shule. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa kubwa lililo pangiliwa vizuri wameketi vijana wa kike na wa kiume wakifanya mitihani yao hii inaashiria utolewaji wa elimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu aliyepo mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kubwa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti wakiwa wanasikiliza kwa makini huku wakiandika ambayo wanafundishwa na mwalimu wa kiume ambaye amesimama mbele yao hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana na watu wazima wameketi darasani wakiwa wanasikiliza huku wanaandika pia maarifa wanayofundishwa na mwalimu wao; hii inaashiria utoleeaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kubwa safi na la kupendeza wameketi wanawake na wanaume watu wazima, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa akitoa maarifa kwa wanafunzi ambao wote wamemtazama huku wakimsikiliza kwa makini. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya maktaba kubwa iliyopangiliwa vitabu vingi kwenye mashelfu, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, wakiwa wanajisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana wa kike na wa kiume watano, wameketi katika eneo la wazi wanajisomea. Juu ya meza zao kuna kompyuta mpakato pamoja na madaftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi vijana pamoja na watu wazima huku wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi mbalimbali, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapatia mafunzo na maarifa mbalimbali hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika eneo la wazi lenye mandhari iliyopambwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuna vijana wa kiume na wa kike wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, simu za mkononi, madaftari na mabegi. Hii inaashiria wanajisomea na utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri na wwa kuvutia, wameketi wanaume na wanawake wakisiskiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na mwalimu aliyesimama mbele. Hii inaashiria upatikanaji elimu ya vyo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba maalumu cha kujisomea kuna wanaume na wanawake wameketi, wengine wakiwa na kompyuta zao mpakato pamoja na madaftari wanajisomea. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba maalumu cha mtihani kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wamevalia sare wanafanya mtihani, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya ukumbi wa kujisomea, kuna vijana pamoja na watu wazima wakiwa wameketi huku wengine wamesimama. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato, makaratasi pamoja na madaftari. Wanajisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika eneo la nje vijana wa kike na wakiume wameketi, huku pembeni kukiwa na maua mazuri. Wanajadiliana maarifa yaliyopo katika komputa mpakato pamoja na vitabu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na elimu ya vyuo vya kati.

Ndani ya darasa maalumu kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, huku wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi tofautitofauti wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba maalum cha kompyuta kuna wanaume na wanawake wameketi huku wawili wakiwa wamesimama kila mmoja ana kompyuta yake, wanapata mafunzo ya tehama hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa dogo kuna watu wazima wameketi kwenye viti, huku wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha kujisomea kilichopangiliwa vizuri, kuna wanaume na wanawake wameketi huku kila mmoja akiwa anajisomea maarifa yaliyopo kwenye kitabu na wengine kwenye kompyuta mpakato. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa wameketi vijana na watu wazima katika kikundi wanamsikiliza mwalimu aliyepo mbele anayewapatia maarifa fulani hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Watuwazima pamoja na vijana wameketi darasani kwa utulivu, huku wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na mwalimu aliyesimama mbele hapo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Wasichana watatu walio valia tisheti sare zenye rangi ya machungwa wamesimama huku mmoja akimnyoa kijana mmoja wa kiume aliyeketi kwenye kiti hapo, hii ina ashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wamevalia sare, wanasikiliza kwa makani mafunzo wanayopatiwa na mwalimu aliyesimama mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika chumba cha kujisomea kilicho na kompyuta wameketi vijana wawili wanaosoma kwenye kompyuta humo, hii inaashiria utoalewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana Wa kiume na wa kike saba wamesimama, huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti wanapata mafunzo yaliyopo kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri, kuna vijana wa kike na wa kiume; waliovalia majoho huku, wakiwa wamerusha kofia zao wanapiga picha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kubwa lililo na mpangilio mzuri wameketi vijana wakike na wakiume huku mikononi mwao kukiwa na madaftari na kalamu wanamsikiliza mwalimu mmoja aliyesimama mbele yao, hii inaashiria upatikanaji elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana waliohitimu masomo yao wamevalia mavazi ya majoho yenye rangi nyeusi, huku wakiwa wamerusha kofia zao wanapiga picha. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Mwalimu aliyevalia shati yenye rangi ya bluu amesimama mbele ya darasa, huku akiwa anawafundisha wanafunzi ambao wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini, hii ina ashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti akiwa ananyolewa na kijana mmoja wa kike ambaye anaonyesha sura ya tabasamu, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa wa vijana wakiume na wakike, wameketi huku mezani wakiwa na karatasi za mitihani pamoja kalamu, wanafanya mitihani hiyo wakisimamiwa na mwalimu hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba kidogo, kuna kitanda chenye sehemu ya juu na sehemu ya chini, huku mmoja akiwa ameketi katika sehemu ya juu na simu yake, na mwingine sehemu ya chini na simu yake. Wa tatu yupo anapanga vitu katika kabati. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani huku wakisikiliza kwa makini maarifa wanayo fundishwa na mwalimu aliye simama mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Vijana wa kiume wawili, wapo ndani ya chumba cha kujisomea, huku kila mmoja akiwa na kompyuta mezani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya ofisi iliyopangiliwa vizuri ameketi mwalimu wa jinsia ya kike mmoja huku akiwa anaonyesha tabasamu, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha kompyuta, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, wakiwa wanapata mafunzo, na mwalimu mmoja wa jinsia ya kike anawasimamia wanafunzi hao. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kubwa kuna vijana pamoja na watu wazima wameketi, huku wakiwa na: madaftari, simu za mkononi pamoja na kalamu; wanasikiliza mafundisho wanayopatiwa kutoka kwa mwalimu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati.

Katika chumba maalum cha kujisomea, kuna vijana wa kiume wawili ambao wanasoma maarifa yaliyomo katika komyuta hizo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wa kiume wameketi huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kieletroniki kama simu wanatengeneza vifaa hivyo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wawili wa kiume; waliovalia mavazi maalumu wamesimama huku juu ya meza kukiwa na kifaa cha kieletroniki; ambacho wamekifungua na wanakitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana sita wameketi kwenye viti huku kila mmoja akiwa na vifaa ambavyo vipo mezani vifaa vya kieletroniki ambavyo wanavitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kimoja, kuna kijana wa kike moja aliyevalia mavazi maalumu, huku akiwa ameshika kifaa cha umeme kilichopo ukutani hapo hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu kilicho na vifaa vingi vya kielektroniki, kuna mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti huku akiwa anafungua kifaa mojawapo cha kielektroniki kilichopo mezani hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanaume wanne wamevalia mavazi maalumu pamoja na barakoa, huku mmoja wao ameshika kifaa anapulizia rangi kifaa moja wapo cha gari, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya jengo moja, kuna vijana wa kike na wa kiume walio valia mavazi maalumu wamesimama kuizunguka meza. Mwanaume mmoja aliyepo hapo anawaelekeza namna ya kutumia kifaa kilichopo mezani. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wameketi huku mezani kila mmoja akiwa na kompyuta na karatasi ya mtihani. Hii inaashiria wanafanya mazoezi kwa vitendo na huu ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Wanaume wanne wamesimama huku wakiwa wamevalia barakoa pamoja na mavazi maalumu, wanapulizia rangi kifaa mojawapo cha gari, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika ukumbi mkubwa kuna magari mabovu mengi; ambayo yanafanyiwa matengenezo na vijana wa kiume ambao wamevalia mavazi maalumu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika boma kubwa ambalo linaendelea kujengwa; kuna vijana wa kike na wa kiume wamesimama humo, huku wengine wakiwa wamepanda juu ya paa kwa ajili ya kuendelea kuezeka boma hilo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume watatu waliovalia mavazi maalum wameketi kwenye viti huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki, ambavyo wanavitengeneza, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi pamoja na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya darasa wameketi wanaume na wanawake huku wakiwa na madaftari mezani hapo wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayofundishwa hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kike sita wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya uchomeleaji, wanachomelea vuma kilichopo mezani hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika chumba kimoja kipana ambacho kina vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kuna vijana wa kiume na wa kike wameketi huku wakiwa na vifaa hivyo mezani wamevifungua na wanavitengeneza, hii ina ashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kuna vijana wakike na wakiume waliovalia mavazi maalumu wapo na mwalimu ambaye ni mzungu anawafundisha namna ya kutumia vifaa mbalimbali vya umeme, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kike na wa kiume wamevalia mavazi maalumu wakiwa ndani ya boma ambalo wanaliezeka, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Kijana wa kiume aliyevalia kofia na saa mkononi amesimama huku juu ya meza kukiwa na kompyuta ambayo anayotengeneza, hii inaashiria utoalewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume walio valia mavazi maalumu wamo ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo mezani, hii ina ashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta, kuna vijana wa kiume wameketi huku wakiwa na karatasi za mitihani na kompyuta hizo mezani, wanafanya mtihani kwa vitendo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi.

Ndani ya chumba cha kompyuta kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi wakiwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika ukumbi mkubwa kuna vijana wa kike na wa kiume waliovalia fulana sare na barakoa, wamesimama wakiwa wanatengeneza mtambo mkubwa wa umeme hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya darasa moja la kompyuta kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, wakiwa wanajifunza mafunzo ya tehama katika kompyuta na mwalimu wao anawasimamia; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya darasa maalumu kuna mbao pamoja na samani mbalimbali zinazotengenezwa, na vijana wameshika samani hizo wakiendelea kutengeneza. Hii inaonyesha utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume wamevalia mavazi maalumu, na kuketi kwenye viti vyao, huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo wanavitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika darasa dogo, kuna watu wazima pamoja na vijana wameketi, huku mezani wakiwa na madaftari. Wanasikiliza kwa utulivu mafunzo wanayofundishwa na mwalimu wao, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu chenye vifaa vingi vya kielektroniki kuna vijana wa kike na kiume ambao wanafanya mtihani kwa vitendo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Kijana mmoja wa kiume ameingia katika sehemu ya nyuma ya gari ambalo limeharibika; analifanyia matengenezo gari hilo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi maalumu, yupo katika chumba kimoja kilicho na vifaa vingi vya kielektroniki, anabonyeza kifaa moja wapo kilichopo humo; hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Kijana mmoja wa kike ameketi akiwa amevalia mavazi maalum, juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya uchomeleaji. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika chumba maalumu cha kompyuta, kuna vijana watatu wameketi, huku mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyoko mezani, wanajifunza mambo ya TEHAMA, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika darasa pana kuna vijana wawili wa kiume wameketi wakiwa wamevalia mavazi maalumu, wanatengeneza vifaa vilivyoharibika vilivyopo mezani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume watatu na wakike mmoja, waliovalia mavazi rasmi wameketi kwenye viti huku juu ya meza wakiwa na karatasi za mtihani na vifaa vya kieletroniki ambavyo vimefunguliwa. Hii inaashiria wanafanya mtihani na utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kimoja kilicho na vifaa tofauti tofauti vya kielektroniki. Kuna wanafunzi wa kiume wameketi kwenye viti huku kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani, pamoja na kompyuta mezani pake. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana watatu wa kiume waliovalia mavazi maalumu, wapo ndani ya gari moja ambalo ni bovu wanatengeneza gari hilo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya jengo maalumu ambapo kuna mbao pamoja na samani za majumbani zilizotengenezwa, kuna vijana wa kiume ambao wanaendelea kutengeneza samani hizo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika chumba maalumu kilicho na vifaa mbalimbali vya kieletroniki kuna vijana wawili wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti, huku juu ya meza wakiwa na vifaa hivyo vya kieletroniki wakivitengeneza, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalum kuna vijana wa kiume watatu wameketi, huku mezani kukiwa na vifaa vya kielectroniki ambavyo wanavitengeneza, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wawili wameketi huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vya kielekitroniki ambavyo wanavitengeneza, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi maalumu, wanafanya mazoezi kwa vitendo ambapo kuna vifaa vya kielektroniki mezani hapo pamoja na madaftari na kalamu za kuandikia, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya jengo maalumu, kuna vijana wakiume wanne wamesimama, huku wakiwa wameizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna vifaa vingi vya kielektroniki pamoja na madaftari, wanafanya mafunzo kwa vitendo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.